Tabasamu la muuza samaki aliyevalia aproni ya samawati kuonekana ili kuvutia wateja wanaopita kuona samaki, iliwapate kununua baada ya muuzaji kuongea nao kwa hali ya furaha.

Naam! Vyakula mbalimbali ; pilau, vitumbua, samosa, nyama ya kukaanga ,kuku wa kukausha ,viko tayari kwa minajili ya kuliwa. Vimeonekana kuvutia na kuaminika kuwa na ladha nzuri sana na utamu usiokinaisha.

Sahani nyeupe iliyopambwa kwa chakula kinachovutia. Pilau kwa nyama zake, kachumari ya tomato na kitunguu, pembezeni mwake ni ndimu pamoja na umma ya kukulia.